Mashine mbili za kutolea hela imewekwa katika sehemu ndogo ya jengo linaloonekana ni sehemu ya nje ya benki.

Sehemu ya benki inatoa huduma kama vile: kuweka akiba, mikopo, malipo ya kielektroniki na uwekezaji. Zinasaidia wateja kusimamia fedha zao kwa usalama na kupata faida mbalimbali za kifedha.

Ujumbe wa usalama kutoka kwa Stanbiki benki, ukikumbusha wateja kuhusu hatari za kutumia waifi ya uma kwa miamala ya kibenki, ujumbe huo unaonyesha jinsi benki zinavyojitahidi kuwalinda wateja wao dhidi ya udukuzi wa mtandao.

Vinywaji vya aina mbalimbali aina ya (wine) vimepangwa katika mpangilio mzuri na katika meza iliyojengwa kwa kitambaa chekundu na cheupe huku iliashiria ni sehemu ya klabu.

Sehemu nzuri ya nje inayoonyesha baa huku ikiwa imejaa na vinywaji tofautitofauti, na wateja wakiwa wanakuja kwa ajili ya kujipatia vinywaji murua kwa ajili ya siku.

Sehemu ndogo ya baa inayoonekana kufurikwa na vinywaji vya aina mbalimbali huku wateja wakiwa wamefurika kwa ajili ya kujipatia kinywaji na kukutana pamoja na marafiki.

Sehemu ya jengo linaloonekana kuwa ni sehemu ya kuhifadhia magari kwa ajili ya kuuza, ambapo wafanya biashara huja kuchagua magari tofautitofauti na kutoka nchi tofauti.

Sehemu ya nje ya duka, imewekwa friji la kuuzia maziwa pamoja na matangazo, ili wateja wajue ya kwamba maziwa yanauzwa katika duka hili.

Friji linalotumika kwa ajili ya kutunzia maziwa. limewekwa nje ya nyumba. Muuzaji ananiweka taarifa za mizigo katika sehemu ndogo iliyoonekana kama "calculator".

Kijana mdogo amesimama katika sehemu ya nje, inayoonyesha friji lililowekwa nje. Friji hili linaonekana ni la kugandishia maziwa kwa ajili ya kuuza.

Duka la mangi linalouza maziwa ya chai, matangazo yamewekwa katika mlango ikiashiria kuna maziwa yanayopatikana na kwa bei nafuu.

Sehemu maalumu ya bidhaa za maziwa kwenye supamaketi, kuna rafu za baridi zilizojaa maziwa safi kutoka kwa wazalishaji mbalimbali, bidhaa zimepangwa vizuri na zina lebo zilizo wazi za bei na tarehe ya kumalizika.

Duka hili lina mazingira safi na ya kupendeza. Lenye friji za kuhifadhia bidhaa kwa ubora. Kunywa maziwa moja kwa moja dukani, kunasisitiza umuhimu wa bidhaa hizi kwa afya na ustawi wa jamii.

Friji tatu zinazoonyesha zimewekwa maziwa pamoja na yogati kwa ajili ya kugandisha, friji hizi ni nzuri kwa ajili ya kugandisha maziwa na yogati na bidhaa nyingine kwa ajili ya mauzo.

Kikundi cha vijana walio kazi sehemu moja wameshikilia vikombe, vilivyojaa maziwa mezeni kuna chakula huku ikiashiria wamekutana kwa ajili ya chakula cha mchana.

Friji mbili ndogo, zimewekwa nje ya sehemu inayoonekana kuwa ni duka, inayoashiria katika sehemu hii maziwa yanauzwa.

Hili ni duka la "MOUNT KENYA MILK DEPOT". Ni duka la rejareja linaloonekana kuuza bidhaa aina ya maziwa na lipo katika makazi ya watu.

Friji ndogo ya maziwa iliyowekwa nje, friji hii inatumika kwa ajili ya kugandisha maziwa ili yasiharibike. Friji hizi zinaweza kuwekwa sehemu za barabara au hata madukani.

Duka maalumu linalouza bidhaa za maziwa, bidhaa hizi zinawekwa kwenye friji na kuhifadhiwa ili kudumisha ubora na ubaridi. Wateja wanaonekana kuingia na kutoka katika duka hili kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Banda ndogo na la kisasa, linaloonekana kwaajili ya kutoa huduma ya maziwa, na banda hili mara nyingi yanawekwa barabarani kwaajili ya kuuzwa maziwa kwa wapita njia na watu wanao toka maofisini.

Banda dogo linaloonekana kutumika kwa kutoa huduma ya maziwa freshi, ambayo watu hufika na kujichukulia maziwa dukani kwa ajili ya matumizi yao.

Maduka yaliyopangana, yakionekana kutoa huduma ya maziwa kwa ajili ya wanakijiji waliopo maeneo haya, wanakijiji hupendelea kuja maeneo haya kwa kuwa wana uhakika wa kupata maziwa.

Duka dogo linaloonekana kutoa huduma ya maziwa lililowekwa katikati ya kijiji fulani, linaonekana kutoa na kuuza maziwa kwa ajili ya wanakijiji wanaopatikana katika eneo hilo.

Duka dogo la mangi linalouza maziwa kwa ajili ya wateja na watu wanaozunguka eneo hili likiwa limewekwa mafriji mbalimbali kwa ajili ya kugandishia maziwa.

Duka dogo katika maeneo ya kijiji linalofanya huduma ya kuuza maziwa kwa wanakijiji waliozunguka, eneo hilo kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya kifamilia.

sehemu ya nje ya duka, mafriji mawili yamewekwa nje kwa ajili ya kuuzia maziwa, inaashiria ni sehemu inayopatikana watu wanaokuja kununua.

Duka dogo linalooneka kutoa maziwa katika sehemu ya kijijini na watu wengi hufika mahali hapa kwa ajili ya kununua maziwa, na eneo hili linaonekana ni eneo dogo linalozungukwa na watu.

Friji ya maziwa inayotumika kwa ajili ya kugandisha maziwa ili yasiharibike. Inaweza kuwekwa sehemu za barabarani, vituo vya mabasi; kwa ajili ya wapita njia wanaopita kwa miguu.

Viti aina ya sofa yenye rangi tofauti zimepangwa kwa ajili ya maonyesho, hii ni kwa ajili ya kuuza kwa wateja watakaofika dukani.

Viti aina ya sofa yenye rangi nyingi za kupendeza pamoja na meza zimepangwa katika sehemu ya nyumba ikiashiria ni jumba linalouza fanicha za nyumbani.

Aina ya kitanda, iliyo tengenezwa kwa ustadi mzuri na kwa mbao imara na ngumu. kitanda hiki kimewekwa kwa ajili ya maonyesho, huku ikiashiria kipo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Sofa nzuri iliyoweka kwenye duka la fanicha, ikiwa ni ya mikono na miguu ya mbao iliyokarabatiwa, inaonekana kuwa na ustadi wa hali ya juu ikionyesha uchoraji na ubunifu wa mtengenezaji.

Kitanda kilichotengenezwa kwa mbao ya hali ya juu yenye rangi nyeupe, kitanda hiki kinaonekana kipo tayari kwaajili ya kuuzwa, ipo katika jengo la fenicha.

Viti mbalimbali aina ya sofa pamoja na meza zimepangwa katika sehemu kubwa ya jumba hili, huku ikiashiria ni jumba linalouza fenicha.

Sofa zuri lililopo katika duka la fanicha, inaonekana kuwa na ustadi wa hali ya juu ikionyesha uchoraji na ubunifu wa mtengenezaji. Fanicha kama hii ni sahihi kwa ajili ya kifahari cha nyumba, ofisi au hoteli, ikiwaacha wateja wakiwa na furaha.

Duka kubwa la fenicha linaloonesha fenicha mbalimbali ikwa ni pamoja na viti, kabati ya kuwekea tv vitanda ambazo zipo tayari kwa ajili ya kuuzwa.

Vitanda vyenye rangi mbalimbali, pamoja na makochi aina ya sofa, yamepangwa katika sehemu ndogo ya nyumba. Taa nyingi zimepangwa, na ikiashiria ni jengo linalouza vifaa vya ndani.

Mandhari nzuri ya kupendeza, ikiwa ni jumba linalotumika kwa ajili ya biashara ambapo bidhaa kama samani tunazotumia nyumbani huwekwa kwa ajili ya biashara na watu kuja kunununa.

Masofa mazuri yenye rangi nzuri, yakiwa yanaonekana yamepangwa katika nyumba ambayo ni nyumba ya kuwekea vifaa vya nyumbani kwa ajili ya biashara.

Duka lenye aina mbalimbali za viti, vilivyotengenezwa kwa ustadi, kuna viti vya kitanzania vya kisasa na vya kifahari, kila kimoja kikiwa na muundo wa kipekee.

Sehemu kubwa ya jengo linaloashiria ni hoteli, imewekwa viti pamoja na meza yenye rangi ya kuvutia, sehemu hii inaashiria ni sehemu ya kulia chakula.

Hii ni sehemu ya hoteli imerembwa kwa miti iliyopakwa rangi pamoja na miti midogo iliyowekwa katika namna nzuri ya kuvuti na ya kupendeza, sehemu ya mbao imewekwa aina ya vyakula vinavopatikana mahali hapa.

Sehemu ya ndani ya hoteli inayoonekana ikiwa safi yenye mandhari nzuri, huku ikiwa imewekwa na imepambwa na fanicha nzuri na za kupendeza.

Sehemu ndogo ya hoteli ambapo ni mapokezi, ikionekana ni sehemu nzuri yenye mandhari mazuri na kutoa huduma nzuri kwa ajili ya wateja wanaofika.

Matunda, mbogamboga za majani na bidhaa nyingine za nyumbani, watu wamefika maeneo ya haya kwajili ya kununua vitu vya nyumbani eneo hili linaashiria ni sehemu ya soko.

Sehemu ya nje ya soko inayouza vyombo, viko kupitia kama sufuria majiko furompeni za mkaa vyombo hivyo vimepangwa vizuri vikionyesha ubunifu wa kienyeji na uimara wake.

Sehemu ya duka linalouza vifaa vya nyumbani vya kupikia, wauzaji wamejipanga wakiwa na bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuuza kwa wateja.

Mabinti warembo wamejaa katika korido ya duka la nguo, duka linalouza nguo mbalimbali za kike. Magauni yametundikwa katika midoli ya kuvutia, huku ikiwavutia wateja kwa ajili ya kununua.

Muuzaji akimpatia mtEja mboga za majani alifika kwa ajili ya kununua sheria amekuja kujua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani sehemu hii inaonekana ni banda la muuzaji.

Mama mfanyabiashara akiwa kwenye kibanda chake sokoni, akiwa anauza bidhaa zake zilizopangwa vizuri. Mama huyu anashirikiana na wateja kwa ukaribu akiwa na tabasamu na ujuzi.

Sehemu ya biashara ambapo wafanyabiashara na wateja wanashauriana kwa bidhaa mbalimbali, wauzaji wanawaita wateja kwa sauti wakionyesha bidhaa zao kwa hamu. Soko kama hili ni kitovu cha uchumi na jamii pamoja na kuwa mahali pakukutana kwa watu na mila.

Sehemu ndogo ya soko, mamantilie akiwa anauza matunda, maepo, matikiti pamoja na ndizi, huku akiwaita wateja kwaajili ya kufanya manunuzi yao.

Soko lenye shughuli nyingi za biashara ambapo wauzaji na wateja wanashauriana kwa bidhaa mbalimbali. Kuna vibanda vya mboga, matunda, bidhaa za nyumbani; kila moja kikwa na rangi na harufu yake ya kipekee. Wauzaji wanawaita wateja kwa sauti wakionyesha bidhaa zao.

Siku ya gulio ni siku ambayo wakulima hukutana kwa ajili ya kubadilishana bidhaa mbalimbali za majumbani. Siku hii wakulima hufika pamoja na familia zao kwa ajili ya kununua matumizi ya nyumbani.

Soko kubwa la kibiashara. Wafanyabiashara wadogowadogo pamoja na wakubwa wamefika na bidhaa zao kwa ajili ya kufanya manunuzi na kwa ajili ya kuuza, watu hufika kwa ajili ya kufanya manunuzi yao ya kila siku.

Duka kubwa la kisasa lenye eneo kubwa la kuvutia, likiwa linauzwa Taa za aina mbalimbali, rangi mbalimbali, pamoja na urembo wa kila aina. taa hizi ni nzuri kwaajili ya manyumbani na maofisini na hata za barabarani.

Leo ni siku ya gulio na wafanyabiashara wengi wadogowadogo hufika gulioni asubuhi na mapema, kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Watu wengi kutoka maofisini na majumbani, hufika katika gulio hili kwa ajili ya kununua vitu mbalimbali, kwa sababu ya bei rahisi na vitu kupatikana kwa urahisi.

Sehemu ya soko kubwa linaloonekana ni soko la kidijitali, lililopangwa bidhaa nzuri na kwa ustadi wa hali ya juu huku ikimfanyia mtazamaji kuona vizuri bidhaa na kuweza kuchagua kwa urahisi.

Hii ni aina ya simu ikionesha aplikesheni zinazopatikana katika simu hii, pamoja na taarifa mbalimbali kuhusu aplikesheni hizo.

Huduma za pesa za mkononi ambazo, wateja wanaweza kufanya shughuli mbalimbali kama vile kupeana pesa kuchaji simu au kulipia bili, mawakili huduma hizii wako tayari kuwahudumia wateja kwa urahisi na haraka.

Kijana wa rika dogo akionekana kutoka sehemu ya mbele ya hoteli nzuri na ya nyota tano, inapendeza na mazingira ya kupendeza, ikiwa imepakwa rangi nzuri na ya kupendeza.

Nyumba yenye rangi nyeupe, na mabati mekundu, madirisha mazuri ya kupendeza; imezungukwa na majani mafupi na marefu.

Sehemu ndogo ya supamaketi wateja wamesogea katika meza, iliyopangwa bidhaa mbalimbali kwa ajili ya kuangalia na kufanya manunuzi.

Mashati ya rangi mbalimbali yamepangwa katika mpangilio mzuri na Makoti ya suti yakiwa yamefungwa katika sherfu nzuri, huku yakipangwa kwa ajili ya wateja wanao weza kuchagua kiurahisi.

Sehemu ya duka katika (Super market) bidhaa zimeweka katika namna ambayo wateja wanaweza kuona kwa urahisi na kufanya manunuzi, jengo hili linajengwa kwa vioo vinavyoonesha bidhaa kwa ndani.

Suti nzuri na za kupendeza, zenye rangi tofautitofauti zimepangwa katika shelfu nzuri, kwa ajili ya kuvutia wateja, na pia kwa urahisi wa wateja kuangalia na kununua.

Sehemu ya supamaketi inayouza keki. Wauzaji wakiandaa keki kwa ajili ya kufanya mauzo. Keki zimepangwa katika meza ya kioo kumwezesha mteja kuchagua.

Mabegi na pochi yamepangwa katika sehemu ya soko, chini kuna viatu vilivyopangwa kwa ajili ya watu kuja kununua. sehemu hii inaashiria kuwa ni sehemu ndogo ya soko.

Kiwanda kidogo cha viatu kinachoonyesha viatu vizuri na vya hadhi ya juu, inayoonekana viko tayari kwa ajili ya kununuliwa na wafanyabiashara, huku vikiwa vimepangwa katika namna wateja wanaweza kuona kwa urahisi.

Nguo za watoto zikionekana zimepangwa vizuri katika sehemu za kuning'iniza nguo, ili kumuwezesha mteja atakayeingia, kuweza kuchagua nguo kwa urahisi zaidi.

Sehemu ya supamaketi. Bidhaa zimepangwa katika mpangilio mzuri, ili kumsaidia mteja kuona kwa urahisi na aweze kununua kwa urahisi.

Vinywaji vya aina mbalimbali vimepangwa katika shelfu nyuma katika mpangilio mzuri , kumwezesha mnunuaji kuweza kuchagua kinywaji anachotaka.

Sehemu ya supamaketi, bidhaa mbalimbali zimepangwa katika ustadi mzuri, na katika namna ambayo wateja wanaweza kuangalia kwa urahisi, ili waweze kuchagua wanachotaka kununua.

Sehemu ya supamaketi, bidhaa zimepangwa katika namna nzuri na katika ustadi mzuri, bidhaa mbali mbali zimepangwa kwa ajili ya kufanyiwa manunuzi.

Viatu vimepangwa katika mbao nyeupe, kuna makochi yaliyozunguka bidhaa hiyo, watu wamefika kwa ajili ya kufanya manunuzi ya kwao.

Duka kubwa lenye mandhari nzuri na ya kupendeza, linalo uza viatu mbali mbali na watu hufika kwa ajili ya kufanya manunuzi ya viatu. Duka hili linaonekana kujengwa kwa miundo mbinu ya kisasa na ya kuvutia .

Jengo kubwa la supamaketi, bidhaa mbalimbali zinaonekana zikiuzwa na kupangiliwa katika mtiririko mzuri, unaomuwezesha mteja kuweza kuchagua kwa urahisi anapofika dukani.